Hizi ni vitabu ambazo zimewekwa katika sehemu moja ambazo ni ya wanafunzi wa masomo ya jini wakiwa wanaitumia kuisoma ili kupata elimu yao. Ni vitabu ambazo zimeweza kuwekwa katika sehemu kadhaa kadhaa na zinaonyeshwa kuwa unayasoma ili upate Ayubu Mashakani.

Hizi ni tarakilishi ambayo zaidi huwa zinatumika shuleni, au zinatumika au zinatumika ofisini kwa watu wanatumia, zaidi huwa zinatumika shuleni kama kipindi cha masomoni ili mwanafunzi aweze kupata elimu na wajue zaidi jinsi ya kutumia talakilishi haya ili wakiyoka shuleni wako na elimu wameeza kupata jinsi ya kuhifadhi na kuitumia vifaa hivi.

Hii nayo ni Mkenya ambaye anaitwa Wesley Kimeli Sang naye ni Mkenya amezaliwa tarehe moja mwezi wa Machi akiwa katika sehemu hii. Pia ako na yule ugonjwa au wa mkononi ambayo imemsaidia au iliweza kumpea shida katika Atlanta yake ya kukimbia.

Hapa ni shule ambapo hiki vitabu ambazo zimeweza kupangwa ni vutabu vya unasoma. Vitabu hivi ambavyo vimeweza kuwekezwa katika dawati hii yaa shule zinatumika na wanafunzi ambao wameweza kuweka katika sehemu hii ili wakati unataka kuisoma unenda kuipata huku.

Hiki ni kitabu ambao watoto wa shule ya msingi ya upili, huwa wanakisoma kuipata masomeo ya kimombo, ambao watu wengi uisoma ili wapata elimu ili watu kuimarisha maisha ya kielimu.

Huyu ni waziri wa elimu ambaye ako ameshika na sauti huku akihutubia walimu au wanafunzi katika sehemu moja. Waziri wa elimu anathibitisha anasambaza anasambaza kitu ambacho anaitaka kuusema ili kujumuisha kuwa wanafunzi wamepata elimu ya kutosha.

Hawa ni wanariadha wa Kenya ambao wako katika michezo yao wakifanya mazoezini. Wanariadha hao wanne wamevalia nguo ambazo zimeweza kuandikwa Kenya na zimechorwa bendera. Wako katika mazoezi huku wakiwa wanakaa katika, wakiwa katika zaidi.

Hili ni swali ambalo limeweza kuuliwa katika tarehe 24/2/2025, huku wanafunzi wameweza kuuliza swali iliwaweze kujibu uenda ni watoto wa shule ya msingi.

Hapa ni shuleni ambayo kuna tarakilishi ambayo imeweza kuwekezwa kwenye meza na kuna viti kuonyesha kuwa hapa ni shuleni au ni sehemu za ofisini. Hii inadhihirisha kuwa tarakilishi haya yanaweza kutumika na wanafunzi kupata elimu au inatumika ofisini kuwafanyia wananchi kazi.

Hiki ni kitabu ambacho imeweza kuonyesha kuwa kuna vitu mingi ambavyo vimeweza kuchorwa. Kuna watu ambao wamechorwa, kuna mwingine ambaye ameweza kuchorwa huku akiwa ameinama chini. Kuna mkono pia ambayo imeweza kuchorwa. Kuna vitabu pia ambavyo vimeweza kuwekwa. Kuna viatu. Na inaonyeshwa kuwa hii ni kitabu ambacho watoto wa msingi huwa wanaisoma kupata elimu yao

Hapa ni shuleni au ofisi, kunayo talakilishi ambayo imeweza kuekezwa katika sehemu hii, hua zaidi zinatumika katika mashuleni katika maktaba, ile ambayo inasaidia wanafunzi kujikimu, au kijifunza jinsi ya kutumia talakilishi haya.

Hiki ni kitabu ambavyo vimeweza kuegeshwa katika sehemu moja kujumulisha na kuonyesha kuwa wakati ambao unaitaka kukata miti katika msitu, inakupa onyo kuwa usiende kuikata. Hii inaonyesha kuwa miti katika msitu ni ya kimaisha na inatusaidia hapo mbeleni kimaisha.

Hapa ni shuleni au sehemu pa ofisini huku madawati haya ambayo hayan watu yameweza kupangwa katika sehemu moja huku nyumba yao kuna dirisha ambayo imeweza kufunguliwa. Madawati haya ni ya wanafunzi ambao huenda wameenda katika kukula au wameenda katika mchezoni ili kucheza huku nje au wameenda katika gwarideni.

Hiki ni kitabu ambacho kinatumika na watoto wa shule wa msingi wa jini, kitabu hiji, ambae kimeeza kuichorwa msichana akibebwa na gari moshi kunaye mtu tena, ameweza kuendesha baiskeli, anatumiwa na mwa, natobe hili aweze kuisoma.

Hiki ni chumba cha kifahari ambayo kinaweza kuipakwa rangi. Iko na milango ambazo zinaweza kuipakwa rangi ya nyekundu. Jini yake kuna miti limeweza kuipandwa kuizunguka jumba hii ya kifahari.

Hapa ni madarasani au shuleni ambapo wanafunzi ambao wanatumia sehemu huku wanapata elimu kutoka sehemu hii ili waweze kujikimu nayo kimaisha. Kuna viti hii unaweza kuweka katika sehemu hii na meza ambazo wanafunzi wanaweza tumia. Au uenda hapa ni pale wanafunzi huwa wanakula.

Hapa ni sehemu pa shuleni ama ni sehemu pa mjini ambapo mwenyewe anaweza kuilia na makao ya binasfi ambayo naye huyu anaipeana kuhakikisha kwamba mahali ambapo anaishi ameweza kuhakakikisha mazingira ni safi.

Hapa ni shuleni ambazo ni za msingi shule hii imeweza kuichora michoro sana, kwenye ukutano ya shule hii hizi ni shule za msingi ambayo watoto, wachanga wanaweza kujifuza kutumia au kutaja majina ambayo wameweza kuijua.

Hizi ni kalenda za siku za wiki ambazo zimeweza kuhitimishwa kuonyesha kuwa zinaanza Sunday , Monday , Tuesday , Wednesday , Thursday , Friday , Saturday , na zimeweza kuwekwa katika au kuwekwa katika ukuta ndani ya shule ili watoto waweze, wadogo waweze kujifunza na kuwa wakinifu katika masiku za siku.

Hii ni ishara ya kuwa hapa ni shuleni ya msingi ya shule ya juu. Ambayo hii inaonyesha kuwa katika sehemu hili ambayo imeeza kuchora mwa kushoto ni sehemu ya ofisini mwa shuleni hiyo. Nyuma yao kuna manyumba, kuna miti na hii alama ambaye imeweza kuchora imewekwa katika posti la stima.